Mdada akiwa amesimama katika korido ya duka kubwa, linalotoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao katika makundi ya vitabu vya aina moja.

Mazingira mazuri ya shule ya awali iliyo na madarasa pamoja na viwanja vya michezo, vyenye bembea na vyumba vidogo; ambavyo vimetengenezwa kwa rangi za aina mbalimbali, chini kukiwa na nyasi za rangi ya kijani, zinazomkinga mtoto asiumie pindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule za awali, kukiwa na bembea pamoja na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa plastiki za rangi mbalimbali. Chini kukiwa na udongo laini, ambao humkinga mtoto asiumie pindi atakapodondoka.

Mazingira mazuri ya shule ya awali iliyo na jengo la madarasa ya gorofa mbili, uwanja wa michezo ulio na bembea za rangi za aina mbalimbali, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, zinazosaidia au kuwakinga watoto wasiumie pindi watakapo anguka.

Mama akiwa anapanda ngazi na kuingia katika mlango mpana wa darasa la shule za awali, ukiwa na picha za midoli pamoja na katuni zilizochorwa katika kuta za darasa hilo.

Mazingira ya shule ya msingi yenye madarasa mengi, bustani nzuri yenye miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na majani yaliyochongwa vizuri pembezoni mwa njia isiyokuwa na vumbi.

Kitabu cha somo la kiswahili kinachotumika katika shule ya msingi, kikiwa na picha pamoja na maandishi ambayo hutumika kumfunza mwanafunzi ili aweze kuelewa kwa ufasaha zaidi.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya njano pamoja na magauni ya rangi ya dhambarau.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare, za shule za rangi nyeupe pamoja na bluu.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi yaliyo na jengo kubwa la gorofa linalotumika kama madarasa nje kukiwa na uwanja, wenye bustani nzuri ulio na majani ya kijani.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye madarasa ya kisasa yaliyo na bati la rangi nyekundu pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea za rangi tofautitofauti, kukiwa na nyasi za kijani zinazosaidia au kukinga wanafunzi wasiumie pindi watakapoanguka.

Mazingira mazuri ya shule ya sekondari yaliyo na madarasa yaliyopangana, yakiwa na milango pamoja na madirisha makubwa ya vioo, nje kukiwa na viti vya kukalia na kufanya majadiliano au vya kupumzikia.

Walimu wa shule za sekondari, wakiwa wanakabidhiwa bahasha zilizo na mitihani ambayo wanafunzi wanatakiwa kuifanya na kurudishwa ili kwenda kusahihishwa.

Kitabu cha kemia ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa sekondari maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa kinamuonyesha mwanasayansi aliyevaa koti jeupe akiwa anafanya uchunguzi.

Chumba cha bweni cha shule ya sekondari, kilicho na vitanda vilivyotengenezwa kwakutumia chuma na kuungana katika kitanda cha juu na kitanda cha chini, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi, ya rangi nyekundu.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mtiani wakiwa ndani ya chumba cha mtihani ,wakifunga mitiani ambayo imekwishafanywa na wanafunzi wakikagua kua bahasha hiyo imefungwa vizuri ili ipelekwe katika masahihisho.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika madawati, kila mtu akiwa ana karatasi pamoja na kalamu, ikionekana kuwa wanafanya mtihani, ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa na mwanga kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wanafanya majadiliano katika darasa lenye mwanga wa kutosha. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, simu janja pamoja na kalamu wanazotumia kuandika.

Mkufunzi, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa. Mezani, kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, kalamu, simu janja, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo. Mwalimu akitumia kompyuta mpakato kufundishia.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa ameketi katika ofisi yake, mezani kukiwa na simu ya mkononi, gazeti, makaratasi pamoja na kompyuta ya mezani, huku nyuma kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu mbalimbali.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti, huku mezani kukuwa na kompyuta, simu janja, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari na Kalamu.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa anawafundisha wanafunzi, walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na simujanja, daftari pamoja na kalamu. Mwalimu akiwa anatumia kompyuta mpakato kufundishia.

Mkufunzi aliyesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika viti, mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu wanazoandika kile wanachofundishwa, mkufunzi huyo anatumia projecta katika kufundishia.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa katika maktaba au sehemu tulivu kwa ajili ya kujisomea iliyo na madawati pamoja na viti, kila mmoja akiwa ana kompyuta mpakato au simu janja akiwa anajisomea.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, walio keti katika viti ndani ya darasa kubwa, wakiwa wameshikilia makaratasi au vitabu pamoja na kalamu wakiandika kile wanachofundishwa.